Mwanaume anatabasamu akinwaga maziwa kutoka kwenye jagi kubwa la chuma, ndani ya chombo jingine kikubwa, chenye kitambaa Cha kuchuja. Amevalia jaketi la ngozi na suruali. Nyuma yake kuna majagi mengine mengi ya chuma yaliyojaa maziwa ya kuashiria shughuli ya kusanya au kusambaza maziwa. Mandhari ya nyuma Ina miti na jengo ndog. Hali hii inaonyesha shughuli ya ufugaji wa ngombe na biashara ya maziwa.

Shamba la migomba linaonekana likionyesha shina la migomba iliyopandwa kwenye mistari kwenye udongo mwekundu. Kuna mitaro iliyo juu ya ardhi .Inaonekana kupita juu katikati ya mistari ya migomba. Baadhi ya migomba michanga inaonekana mbele huku mingine mirefu iliyoiva zaidi ikiwa nyuma. Mandhari inaendelea hadi pale chini ya anga yenye mawingu meupe.

Shamba ya ndizi inaonekana ikiwa na miti mirefu ya migomba yenye majani mabichi ikionyesha mazingira ya kilimo yenye tija. Kwenye migomba hiyo ndizi bichi, zenye rangi ya kijani kibichi zinaning'inia kwa wingi zikiashiri ya mavuno tele yanayokuja. Udongo unaoanekana kuwa mwekundu na mistari ya miti imeudwa vizuri ikionyesha upandaji wa kihukumu na utuzaji makini wa shamba hilo la ndizi.

Shamba kubwa la migomba linaonekana likiwa na miti mingi mirefu yenye majani makubwa mabichi, migomba imepandwa kwa mpangilio mzuri, ikiunda safu ndefu zinazo ashiria utunzaji makini wa shamba chini ya migomba udongo unaonekana kuwa na nyasi fupifupi na baadhi ya majani makavu yameanguka chini.

Mwanamke amekaa chini kwenye ardhi ya udongo akimenya migomba ya ndizi. Amevalia nguo za rangi ya kahawia na anaonekana akifanya kazi kwa bidii, pembeni yake kuna rundo ya maganda ya ndizi aliyoyatoa na kikapu ilicho tengenezwa kwa majani kikiwa na ndizi zilizo tayari. Nyuma yake kuna shamba kubwa la migomba, hali hii inaonyesha shughuli ya kilimo na maisha ya vijijini hasaa ukuzaji na utayarishaji wa ndizi.

Wafanyikazi wawili wanaonekana wakiwapa ng'ombe wao usafi kwa kunyunyizia maji na kuwasugua. Mfanyikazi mmoja amevaa shati la rangi ya kijani na suruali ya blue , akisugua ng'ombe mwekundu. Mwingine amevaa shati jeupe na suruali nyeusi akitumia bomba la maji kunyunyizia ng'ombe maji. Ng'ombe wengine wanasubiri pembeni. Shughuli hii inaonekana kutokea katika banda la kisasa la ng'ombe.

Shamba kubwa la mgomba limeonekana likiwa limepandwa kwa mpangilio mzuri. Migomba mingi ni mirefu na ina majani mapana ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na kavu kiasi. Baadhi ya migomba inaonekana kuwa na matunda yaliyofichwa huu bado haijakomaa. Hali hii inaashiria kilimo cha ndizi, labda kwa biashara au matumizi ya ndani.

Mwanamke amevaa koti la blue , barakoa, kofia nyeupe na glavu akimwaga kioevu kutoka kwa chombo dogo kwenye mkebe mkubwa wa chuma. Anakabiliwa na mkebe mwingine wa chuma na nyuma yake kuna tanki kubwa, labda ya kuhifadhi maziwa. Mazingira yanaonekana kuwa ya kituo cha kuhifadhi au kukusanya maziwa. Hali hii inaonyesha shughuli za usindikaji au uhifadhi wa maziwa.

Mwanaume akiwa amevaa koti la rangi ya buluu na nyeupe, suruali la kijivu na buti ya kijani kibichi amesimama karibu na ng'ombe kadhaa walioko kwa zizi la mbao anaonekana akishikilia bomba ama kifa afulani kinachohusiana na utunzaji wa mifugo.Ng'ombe hao wengi wao wakiwa na madoa ya kahawia na meupe wanapatikana katika zizi lenye nyasi.

Hii ni kundi la ndizi zilizoiva, zikiwa na rangi ya manjano angavu na kielezo chao cha asili cha mviringo, ni muunganisho kwenye bua moja, zinaonekana kuwa safi na tayari kuliwa, hali hii inaashiria chakula ,lishe na biashara ya matunda.

Shamba la migomba linaonekana likiwa na shina la migomba lililo karibu nazo. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na vifuniko vya plastiki vikiwa vimewekwa chini vinavyotumika kuhifadhi unyevu au kuzuia mabubu. Migomba mengine mengi inaonekana imepangiliwa kwa mfululizo nyuma, ikionekana kuwa ni eneo kubwa la kilimo cha ndizi. Inaonekana mfumo wa kisasa wa kilimo cha migomba.

Mwanake anashikilia bomba la kijani na kumwagia maji ng'ombe mweupe mkubwa anayeonekana kusafishwa, wako ndani ya banda kubwa lenye ng'ombe wengine wengi wamesimama kwenye vizimba, mwanamke amevaa shirt la pink na sketi yenye michoro akionyesha utunzaji wa wanyama, banda lina sakafu, na saruji na nguzo, na linaonekana kuwa eneo la ufugaji wa ng'ombe, hali hii inaonyesha shughuli ya utunzaji na usafi wa mifugo.

Watu wawili wanaume wameegesha pikipiki mbili zilizobeba vyombo vikubwa vya chuma vya kubeba maziwa. Kila pikipiki imetundika mitungi minne, miwili kila upande. Mmoja wa wanaume amesimama karibu na pikipiki yake huku mwingine amekaa juu ya pikipiki yake. Pembeni mtungi mkubwa wa maziwa unaonekana ukiwa karibu na kamera. Nyuma kuna jengo lenye rangi ya waridi na lango kubwa la chuma. Eneo lina udongo mwekundu na changarawe. Inatoa taswira ya usafirishaji wa maziwa au vijijini.

Wanaume watatu wanasimamia lori la kubeba maziwa lililokuwa limeegeshwa karibu na jengo. Mmoja wao amevalia kofia na koti la kahawia. Anashughulikia mitungi miwili mikubwa ya maziwa iliyowekwa mbele. Lori hilo ni jeupe na lina tanki kubwa la chuma la kubeba maziwa likiwa na nembo ya Mount Kenya milk na Isuzu. Eneo hilo lina udongo wa rangi ya kahawia. Inaonyesha mchakato wa kukusanya au kusafirisha maziwa.

Ndama wawili wenye rangi nyeusi na nyeupe wamelala chini kwenye udongo wenye vumbi, mmoja amelala ubavu akionekana amelala au amechoka, huku mwingine akiwa karibu naye, rangi ya miili yao ni nyeusi na nyeupe. Udongo unaonekana kuwa mkavu na mweusi hali hii inaweza kuashiria ndama hawa wakiwa wamepumzika au labda wanaugua kutokana na ukosefu wa maji au chakula.

Maganda mengi ya ndizi za kijani yamekusanywa pamoja yakiwa yameanguka au kuwekwa chini baada ya kuvunwa. Kila kundi linaonekana kuwa na ndizi nyingi zilizo ungana. Rangi ya kijani inatawala ikionyesha ndizi bado hazijaiva. Nyuma yake kuna miti na majani yakipendekeza mazingira ya shamba la ndizi inaonekana kama mavuno mengi ya ndizi.

Mandhari yanaonyesha ni eneo la shambani lenye miti mingi ya migomba. Paa lililotua ni ya mabati ya rangi ya kahawia, linaonekana kwa karibu upande wa kulia. Chini yake nyasi imekatwa na baadhi ya mabaki ya vifaa vya ujenzi yameachwa. Migomba mingi yenye majani mabichi yanaonekana nyuma, ikiashiria mashamba ya migomba.

Ndizi za kijani zimefungana kwenye mkungu, zikiwa zimetundukwa kwenye mti au shina ya mgomba. Majani makubwa mapana ya kijani kibichi yamezingira ndizi yakitoa kivuli na kuonyesha mazingira ya kilimo cha ndizi. Baadhi ya majani yameanza kukauka kidogo.

Ndani ya banda la ngombe, ngombe kadhaa wamelala kwenye nyasi kavu majani ya mabua, wakipumzika baadhi yao ni weusi na weupe wengine ni weusi pekee, upande wa kulia nyasi mbichi zimeewekwa kwa ajili ya kulisha, banda lina madisrisha machache juu ya kuta zake nyeupe.

Shamba kubwa la mahindi linaonekana huku mimmea mingi ikiwa imekauka na kukeuka rangi ya kahawia. Majani ya mahindi yamekauka kuashiria ukosefu wa maji au kukomaa kwa mimea. Baadhi ya mahindi yanaonekana kuwa yamesimama wima huku mengine yakiwa yameinama. Mandhari ya nyuma yanaonyesha anga la buluu hali hii inaashiria hatari za ukame au mwisho wa msimu wa kilimo.

Mfugaji, akiwa amevaa suti ya kinga ya manjano na kofia, anatumia kifaa cha kunyunyuzia dawa akimpulizia ngombe mweusi na mweupe. Ngombe huyo amesimama ndani ya kizimba cha mbao huku miale ya jua ikipenya na kuangazia eneo hilo kuashiria shughuli muhimu ya kutunza afya mifugo. Kifaa cha kunyunyuzia kina lebo ya Fame nyuma yake ikiashiria chapa ya bidhaa inayotumika.

Mwanamkea amevalia koti jeupe la maabara, barakoa ya buluu glavu za buluu na kofia ya nywele ya kijani kibichi, anafanya vijaribio au vipimo kwenye maabara , akishikilia chupa nyeupe na kifaa cha kupimia, kwenye meza ya chuma kuna chombo kirefu cha chuma cha kupimia kilichojaa kiyowevu cheupe na vifaa vingine vya maabara.

Zao la mahindi linaonekana likiwa limeadhirika vibaya na ugonjwa likionyesha masuke yanayoharibika na kuoza kabisa. Ugonjwa huu unaoneka wazi umesababisha sehemu kubwa ya mahindi kuwa nyeusi na kuharibika vibaya, huku majani ya mahindi yakiwa yamenyauka na kubadilika rangi, ishara tosha ya afya mbaya ya mimea. Hali hii inaashiria uharibifu mkubwa wa mazao shambani na inaweza kuadhiri pakubwa wakulima na mavuno yao katika eneo hili la kilimo.

Mwanaume amesimama karibu na runda kubwa la ndizi mbichi yenye rangi ya kijani kibichi akiegemea guza neno ya mbao ametazama mbele kwa umakini na anaonekana kama anasubiri ama anasimamia usafirishaji wa mazao haya ndizi hizo zimesimama kwa ustadi zikionesha mavuno mengi . Mazingira haya yanaashiria shughuli ya kilimo.

Watu kadhaa wamekusanyika karibu na chombo kikubwa cha bati kinachoonekana kama mtungi wa maziwa. Mwanamke mmoja aliyevaa pinki na kofia nyeupe ndiye alionekana mbele akishughulikia mtungi huo. Wanaume wengine watano wamevaa makoti meupe ya maabara na kofia nyeupe wakionekana kama wataalamu wakimzunguka mwanamke na kuonekana kufuatilia kile anachofanya kwa karibu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha watu wengine wachache na sehemu ya jengo, ikionyesha kuwa shughuli inafanyika ndani au karibu na kituo fulani cha uzalishaji.

Mkusanyiko wa migomba yenye majani marefu ya kijani kibichi yanasimama wima. Baadhi ya majani ya chini yamekauka na kuonekana kudhohofika yakionyesha ukuaji wa kawaida wa migomba. Nyuma ya migimba kuna mingi mingine ya majani mengi yakionyesha mazingiza ya kijani kibichi na yenye mimeea mingi labda shamba ama eneo na misitu. Inaonekana kama sehemu ya shamba ya ndizi.

Kiganja cha mkono kinashikilia ndizi mbichi. Ndizi hii ina ganda ya kijani kibichi na bado haijaiva. Moja kati ya ndizi hizi zimechanwa kidogo upande wake, ikionyesha nyama nyeupe ndani. Vidole vya mkono vikiwa vina rangi nyeusi vinaonekana vimeshikilia ndizi hii kwa uangalifu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majani mengine au mimea labda sehemu ya ndizi ama mti wa ndizi, ikipendekeza kuwa ndizi zimetoka katika shambani au zimevunwa hivi karibuni. Hii inaashiria mada ya kilimo.

Mtu amechuchumaa chini akikamua maziwa kutoka kwa ng'ombe mwenye rangi ya kahawia. Anaonekana kuwa mwanamke. Amevaa fulana ya rangi ya chungwa na kijani pamoja na kitenge chenye milia milia ya rangi tofauti. Maziwa yanatiririka kutoka kwenye titi za ng'ombe kuingia kwenye ndoo ya rangi ya blue na milia ya kijivu iliowekwa chini. Ng'ombe amefungwa kamba nyepesi kwenye mguu wake wa nyuma. Mazingira yanaonekana kuwa ya shamba au eneo wazi ya udongo.

Gunzi la mahindi lililoharibika vibaya linaonekana likiwa bado kwenye mmea. Sehemu kubwa ya gunzi imefunikwa na koga au fungasi nyeusi, likionyesha ugonjwa au uharibifu mkubwa. Ganda la nje la mahindi limekauka na kuchanika. Mmea wa mahindi wenye majani ya kijani inaonekana nyuma chini ya anga la blue lenye mawingu madogo. Hali hii inaashiria tatizo la mmea au magonjwa ya mazao shambani.

Shamba lenye udongo mwekundu uliolimwa linaonekana katikati, likiwa a mmea wankijani kibichi pande zote mbili baadhi ya migomba yenye majani marefu inaonekana ikisimama wima shambani, mazingira yamezingirwa na miti mingine mirefu ikionyesha mimea mingi na ardhi yenye rotuba, juu anga ni la buluu na lina mawingu meupe, yakionyesha hali ya heqa nzuri, inaashiria ni eneo tulivu, labda kijijini au mashambani.

Ndani ya beseni kubwa la chuma, kuna mchanganyiko wa kioevu kinachofanana na uji mzito wenye pande ndogo ndogo vya fanaka. Mikono mimwili inaoanekana ikitumia vijiko vya mbao vyenye umbo la kawaida na pia la kibuyu kuchanganya kioevu hicho. Mchanganyiko kwa una rangi ya krimu na kahawia hafifu ikienyesha harakati ya kuchanganya viyongo. Baadhi ya kioevu inapatikana kwenye beseni. Inonekana kama shughuli ya kuunda chakula au kinyaji asili labda uji au pombe ya kinyaji.